Mwanamke akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa na tabasamu kubwa na kidole cha gumba juu karibu na daktari wa meno aliyekaa nyuma yake. Wote wawili wanaonekana wenye furaha na daktari amevaa nguo za kazi na glovu. Hii ni taswira huduma nzuri ya afya ya meno.

Chupa ya dawa , ikiwa imelala na vidonge vya duara vya rangi ya manjano vikitoka nje. Nembo kwenye chupa inasema vitamin D3 hizi ni dawa, zinazosaidia mwili kupata vitamini D.

Chanjo ya ugonjwa ya matumbwi tumbwi au kibamia ambayo husababisha mwili kuvimba kama vile uusu pia ni chanjo ya ugonjwa wa surua na ugonjwa wa rubela viko katika vichupa vidogo na ni vya maji maji.

Wahudumu wa afya wakiwa kwenye kituo cha kunawa mikono wakichukua tahadhari dhidi ya magonjwa. Wamevaa makoti meupe na wanatumia ndoo za maji na sabuni kwa usafi. Pembeni kuna afisa wa usalama na vifaa vingine vya afya.

Watu wawli wakitembea kwenye maji ya mafuriko mbele ya nyumba za mabati zilizojaa maji hadi usawa wa goti. Sakafu ya nyumba na ngazi za mbao zimezama kwenye maji yenye rangi ya udongo na vyombo pamoja na nguo zimening'inizwa juu kwa usalama. Hii ni hali ya kawaida kwenye mitaa ya mabanda wakati wa mafuriko Nairobi.

Sehemu ambayo mafuriko yalitokea na kusababisha maafa mingi. Ikiwemo, uharibifu wa nyumba, hakuna sehemu ya kupita kwa sababu, sehemu yote imejaa maji. Kuna mtu anayeonekana na anahatarisha maisha yake kupita kwenye maji hayo.

Chanjo ya ugonjwa unaosababisha homa ya manjano. Iko kwenye kichupa kidogo na ni ya majimaji. Kando yake kuna sindano ya kudunga dawa hiyo. Chanjo hii hudungwa watu wanaotaka kusafiri nchi za kigeni.

Wahudumu wa afya watatu waliovalia sare zenye rangi ya bluu. Mwanamume aliye mbele akimdunga mtoto sindano. Mtoto aliyeshikiliwa na mama yake. Kuna wanawake kadhaa waliokalia kwenye benchi wakisubiri zamu yao.

Madaktari watatu waliovalia sare rasmi za kazi ikiwemo glavu, pamoja na barakoa, na vitambaa vya kufunika vichwa. Wako katika chumba cha upasuaji wanaendelea na upasuaji kwa mgonjwa.

Hii ni sehemu ya jango ambapo kuna shida ya maji na ukame, watu wamepanga foleni hili kuchota maji mahali rasmi palipowekwa na serikali kwa kuchotea maji.

Mhudumu wa afya akiwa amevaa mavazi ya upasuaji na kofia ya usafi akimbeba mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni, akiwa amelala kwenye blanketi. Wote wako ndani ya chumba cha hospitali, mbele ya vifaa vya matibabu. Hii ni taswira ya huduma ya afya na uangalizwi wa watoto wachanga hospitalini.

Mto wenye maji wa matope unaopita karibu na makazi ya mabanda yaliyosongamana. Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati na mawe. Zingine zikiwa zimeharibika na kubomoka kutokana na mafuriko. Nguzo za. Nguo zimejaa nguo zilizoshonwa juu ya nyumba na mazingira yanaonekana duni na yaliyokubwa na athari za mvua kubwa.

Muuguzi amevaa sare nyeupe akimchunguza au kumpima damu mwanamke mwingine kwa kutumia kidole. Wapo kwenye chumba cha kliniki au hospitali na nyuma kuna watu wengine wakisubiri huduma. Hii ni sehemu ya huduma za afya kama kupima sukari, malaria na mengineo

Vifaa vya jadi kama vile mayai, chupa majani, pembe, vinayago na vitu vingine vikiwavimewekwa juu ya vitambaa vyekundu na vyeusi chini. Hii ni taswira ya vitambaa vinavyotumiwa na mganga wa kienyeji kwa matambiko ya jadi. Mara nyingi hutumika kwa madhumni ya tiba asilia kulinda au kutoa matambiko.

Daktari ambaye ni wa kiume anamkagua na kumwangalia mgonjwa ambaye ni wa jinsia ya kike, mgonjwa huyu amempa maelezo ya jinsi anavyojiskia, ndiposa daktari ameshikili mkono wake.

Mtu akishika kopu la vidonge ya mafuta akivimimina kwenye kiganja cha mkono wake. Vidonge hivi mara nyingi hutumiwa kama dawa za afya kama vile Omega-3 au vitamini E.

Wataalamu wa afya watatu, kitengo cha masikio ambao wote ni wanawake, wanamshughulikia mama ambaye ana shida ya sikio kwa sababu anamwosha sikio lake kutumia vifaa mbali mbali.

Watu wengi wamekusanyika mahali, wake kwa waume, wadogo kwa wakubwa, wote wamevalia barakoa, wamechuchumaa huku wengine wakiketi chini. Wameinua mikono yao, wanaonekana wanapiga shangwe na mayowe.

Nyumba ya asili iliyotengenezwa kwa nyasi na matawi ya maarufu sana kwa jamii za wafugaji wa kaskazini mwa kenya kama wamasai ama wa borana ,karibu kuna mitungi ya gesi ya kupikia na mavazi ya rangi ya machungwa yameandikwa juu ya kichaka, mazingira yamekauka na kuna vichaka vichache na arhi kafu ikionyesha maisha ya jangwani au maeneo yenye ukame.

Mwanume mzee ameketi kwenye kiti mbele ya hema, huku afisa wa afya aliyevaa koti lenye rangi ya bluu, akimpima joto kutumia kifaa cha kpima joto kwenye paji la uso. Afisa mwengine pia amevaa mavazi ya bluu na Mask akiandika taarifa kwenye daftari akiwa kando ya kiti cha plastiki na mkoba.

Chanjo ya ugonjwa ya matumbwitumbwi au kibamia ambao husababisha mwili kufura pia ni chanjo ya ugonjwa wa surua pamoja na ugonjwa wa rubela. Chanjo yenyewe iko katika kichupa kidogo niya majimaji kando yake kuna sindano ya kudunga dawa hii.

Chupa ya dawa ikiwa imefunguliwa, na vidonge vyekundu vyenye maganda mekundu vimetapakaa kwenye meza ya mbao. Pembeni kuna kifuniko na kalatasi kama ya kupima labda afya au pH . Inaonekana ni mfano wa vidawa au dawa zinazotumika nyumbani.

Daktari amevaa nguo yenye rangi ya buluu akimchunguza mtoto mchanga aliyevalishwa kofia, na kufunikwa na blanketi. Huku mama wa mtoto akiwa amefurahia. Wote wapo kwenye chumba cha hospitali. Pembeni kuna mashine na vifaa vya kazi.

Mama mmoja aliyefunga kitambaa na kuvalia nguo yenye rangi ya kijani na rangi nyeupe. Anatabasamu sana, amefurahia kuona maji ambayo yamefika kitongojini.

Chanjo ya ugonjwa wa matumbwitumbwi au kibamia ambayo husababisha mwili kuvimba. Ugonjwa wa surua na ugonjwa wa rubela. Chanjo iko kwenye kijichupa kidogo chenye kifuniko ya rangi ya buluu. Chanjo hii ni muhimu sana kwa watoto.

Mwanaume ambaye ni wa jamii ya kimasai kwa sababu amevalia shanga na mikufu, amevalia kikoi cha kimasai, amevalia pia barakoa, anadungwa sindano au chanjo na mhudumu wa afya.

Mkono wa mtu ambaye ameshikilia chanjo ya homa ya manjano. Chanjo yenyewe iko kwenye kichupa kidogo. Pia ameshikilia sindano ya kudunga dawa hii. Mkononi amevalia glavu ya rangi ya kijani.

Mama aliyejifungua mtoto wake mchanga. yuko katika sehemu ya kujifungua ya kina mama. Nyuso yake ina furaha sana kwa sababu amejifungua. Hii ni sehemu ya hospitali ya kibinafsi kwa sababu ya jinsi inavyopendeza na kuvutia na mazingira yake ni safi.

Mwanamke anayeonekana ni mgeni akitoa zawadi mbali mbali kwa mama aliye kwenye kitanda cha hospitali akiwa amembeba mtoto mchanga aliyejifunika na blanketi vitu vilivyopo mezani pamoja na vifaa vya mtoto na nguo safi zilizopangwa vizuri hii ni hali ya kuwajali na kuwafariji kina mama na watoto hospitalini.

Daktari aliyevalia sare yenye rangi ya buluu mama aliyeleta mtoto wake kliniki amembeba mtoto mikononi, daktari huyu anamdunga mtoto huyu sindano wote wamevalia barakoa.

Daktari wa meno aliye na msaidizi wake, wakimshughulikia mgonjwa kwenye kliniki ya meno. Wote wamevaa glavu, mask na mavazi rasmi ya kitabibu. Hii ni mfano wa matibabu ya meno yanayofanyika katika kliniki za kisasa.

Sehemu ya changwani ambapo kulikiwa na changa la njaaa kwa Sababu kuna misoga ya wanyama waliofariki kutokana na njaa na kuna watu wawili ambao afya yao sio nzuri. Pia kuna jua kuonyesha kuwa kuna kiangazi kikali.

Watu wawili wamevaa mavazi maalum ya kujikinga na maski wakihudumia mapipa na madumu ya kemikali. Wanaonekana kwenye eneo la viwanda au kituo cha kuhifadhi taka hatari. Hii ni taswaira ya tahadhari na usalama kazini dhidi ya sumu au kemikali hatari.

Watu wengi wameketi kwenye mitumbwi pembezoni mwa mto au ziwa. Karibu na matuta na nyumba za mabanda zilizofunikwa kwa mabua. Baadhi wana sare nyekundu na mazingira ni ya kijijini na mimea ya ndizi. Inaonekana ni sehemu ya usafirishaji wa mashua au shughuli za kila siku kwenye makazi yaliyo karibu na .

Daktari aliyevaa mavazi ya kujikinga na barakoa, akiwa anamhudumia mgonjwa kwenye chumba cha upasuaji au matibabu. Pembeni kuna muuguzi amevaa sare za hospitali na barakoa pia. Hii inaonyesha upasuaji au huduma za kiafya hospitalini.

Eneo la makazi ambalo limesombwa na mafuriko. Mwanaume mmoja na mtoto wanatembea kwenye maji yaliyofurika Kati ya nyumba mbili za matofali. Kwa nyuma kuna watu wengine na mbuzi wakihangaika kwenye maji hayo. Wote wakionekana kukabiliana na athari za mvua kubwa. Hii ni hali inayoonyesha changamoto za mafuriko.

Sehemu iliyotokea janga la maporomoko, wataalam wanakagua sehemu hii ili labda kubaini chanzo cha maporomoko hayo. Wataalam wenyewe wamevalia sare rasmi yenye rangi ya samawati.

Sehemu ya mtaa wa Mabanda, ambapo kulikuwa na mkasa wa moto au maporomoko. Watu wengi, wamekusanyika ili kutazama na kuona hasara iliyo kadiriwa kutokana na janga hilo.

Kikombe au kalabasha la kienyeji, ambalo limepambwa na shanga nyekundu na uzi mweupe. Likiwa juu ya chombo cha plastiki. Pembeni kuna vyombo vingine vya plastiki na chupa za kuhifadhia vitu tofauti. Hii ni aina ya kifaa ambacho mara nyingi hutumika kwenye shughuli za kitamaduni au tiba za kienyeji nchini Kenya.

Watu wanne wamevaa sare kamili za kujikinga; glovu na maski mmoja wao akinyunyizia dawa kwenye sakafu kwa mkebe wa mgongoni. Wako ndani ya chumba maalum cha usafi. Hii ni kawaida kwa oparesheni ya kudhibiti magonjwa kama ebola.

Mtu akiyevaa koti jeupe la maabara akiazungumza na wengine huku akishika karatai mkononi. Kuna mtu mwengine aliyevaa maski na nyuma yao kuna boksi nyingi za bidhaa zilizoandika kuwasha. Kuna bango la Unicef ukutani. Inaonekana ni tukio la usambazaji au utoaji wa msaada wa bidhaa za afya.

Mwanamke anayeosha mkono kutoka kwenye maji yanayotoka kwenye tanki nyeusi . Kando ya barabara au soko la kijijini. Pembeni kuna mtoto anaangalia na nyuma Kuna vibanda vya biashara miti na viti za plasitiki . Hii inaonyesha juhudi za usafi na ulinzi wa afya vijijini.

Sehemu ya WiFi ya wanaume kuna mwanamume ambaye amelala kwenye kitanda na mwingine amevalia kwenye kitanda na ameshikilia kichwa anaonekana mfungwa Kwa Sare alizovalia.

Mwanamke amevaa vazi la rangi ya machungwa na leso ya rangi nyingi. Amebeba mtungi wa maji wa plastiki mgongoni kwa kutumia kamba. Nyuma yake kuna mwingine pia amebeba mtungi kama huo wakitembea kwenye maeneo kame. Hii imawakalisha changamoto ya upatikanaji wa maji katika maeneo ya vijijini Kenya.

Muuguzi amevaa sare za kazi akiwa anamtunza mtoto mchanga, aliye kwenye kitanda cha hospitali ya watoto wachanga. Mazingira ni safi na yenye mwangaza mwingi, yakionyesha huduma bora za afya hospitalini.

Meza iliyojaa mizizi na magombe ya miti mbalimbali pamoja na chupa na vyombo vya plastiki vilivyojaa unga au dawa asili. Ni sehemu ya soko la dawa ya kienyeji ambapo watu huuza dawa za mitishamba kwa matumizi ya kiafya. Ni kawaida kwenye masoko ya mitaani hapa nchini Kenya.

Chanjo ya ugonjwa wa homa ya manjano, ambayo ipo kwenye vichupa kadhaa, chanjo yenyewe ni ya majimaji. Kando yake kuna sindano ya kudungia dawa hii. Chanjo hii hupewa watu ili waweze kusafiri nchi za kigeni.

Mgonjwa ambaye yuko katika chumba maalum cha kufanyiwa ukaguzi. Ameambiwa afungue mdomo na daktari ambaye amemulika tochi ili kubaini ni shida ya meno aliyo nayo.

Nesi akimdunga mtoto mchanga sindano ,huku mama wa mtoto akimshikilia kwenye kiti cha plastiki, wapo ndani ya chumba cha kliniki au hospitalini. Pembeni kuna vifaa vya matibabu na karatasi za elimu ukutani, hii ni hali ya mtoto akipokea chanjo au matibabu.

Mtoto mdogo ambaye ameshikiliwa mkono, anatoa rangi yenye inki kwenye kidole chake, ili kutoufautisha wale waliopokea chanjo na wale ambao hawajapokea ameshikiliwa mkono na mzazi wake pamoja na mtaalamu wa afya.

Nyumbani kwa mganga. Kuna vitu vingi, kuna kichupa kama kile cha kuwekwa maziwa ambacho kimefunikwa na kuna kamba inayoning'inia. Pia, kuna vinyago vingine kama ile ambayo inaonyesha mchongo wa mtu.

Mama, alisi mama, amedhoofika kiafya. Sehemu hii kumetokea janga la ukame, ambayo imesebabisha mifugo kufa sababu kuna mizoga, inayoonekana pamoja na mifupa ya mifugo au walioko. Miti pia imekauka.

Chanjo ya ugonjwa wa matumbwitumbwi au kibamia ambao husababisha kuvimba kwa viungo vya mwili, chanjo ya ugonjwa wa surua na ugonjwa wa rubela ambayo iko kwenye kichupa kidogo chenye rangi ya bluu kwenye kifuniko chanjo yeneywe ni ya majimaji.

Mama mwenye jamii ya Kimasaai, kulingana na jinsi alivyovalia shanga na bangili mikononi. Amekuja hospitalini. Mhudumu anamdunga mama huyu sindano.

Mtaalam wa afya akiwa amevaa koti jeupe, glavu na kinga usoni akimchinguza mgonjwa aliyeketi kwenye kiti na amevaa maski. Mtaalamu ametumia kifaa maalum kucgunguza au kutoa sampuli kutoka kwenye mdomo wa mgonjwa ,hii ni hali ya kawaida kwenye kliniki au wakati wa uchunguzi wa maradhi.

Hospitalini kitengo cha ajali na dharura kuna watu kadhaa, kuna madaktari ambao wamevalia sare rasmi , kuna raia na kuna wale wanaohusika na kuwaokoa waliopata ajali ya moto na ajali nyinginezo.

Watu wawili ambao wanakimbia kundi la nzige. Nzige wengi wamepaa, wakifunika sehemu kubwa ya anga na ardhi. Hili ni tukio la uvamizi wa nzige ambalo limekuwa changamoto kubwa sana nchini Kenya.

Mazingira ya ukame, yenye mawe mengi na udongo wa rangi ya kahawia. Huku mti mojawapo ya acacia umesimama peke yake katikati. Mandhari ni ya jengo au sehemu yenye ukame na miti michache sana. Labda kaskazini mwa Kenya kama eneo la Turkana au Marsabit.

Nesi akiwa amevaa sare nyeupe akimpima au kuchukua sampuli ya damu kwenye kidole cha mwanamke huenda kwa ajili ya vipimo kama vya sukari au malaria. Wapo kwenye chumba cha kliniki au hospitali na kuna watu wengine wanaoonekana nyuma.

Pikipiki na bajaji mbili zikipenya kwenye maji mengi yaliyo twama barabarani kutoka na mafuriko. Huku mtu mmoja akishika mwavuli juu ya pikipiki. Magari na watu wanaonekana wakipambana na hali mbaya ya mvua na mafuriko. Hii ni hali ya kawaida wakati wa mvua kubwa.

Kiboksi kilicho na chanjo ya ugonjwa wa surua, ugonjwa wa kibamia ambao husababisha kuvimba kwa viungo vya mwili pia ugonjwa wa rubella, kuna vichupa viwili vinavyoonekana kando chini viboksi hivi, pia kuna sindano inayoonekana kwa mbali.

Muhudumu wa afya akimpa mtoto chanjo kwenye mkono huku mama akimshikilia. Kwenye meza nyuma yao kuna boksi la kudhibiti sindano zilizotumika na vifaa vingine vya matibabu. Hii ni sehemu ya huduma ya chanjo ya watoto, muhimu sana kwa afya bora.

Afisa wa shirika la afya duniani, WHO. Akiwa anampatia mtoto chanjo kwa kudondoshea dawa mdomoni. Kuna watu wengine wakishuhudia tukio hilo. Hii ni mfano wa kampeni za chanjo, zinazofanywa katika jamii, ili kuhakikisha watoto wanalindwa thidhi ya magonjwa.

Waudumu wawili wa afya waliovalia nguo rasmi za kazi koti jeupe waki muhudumia mwanaume ameketi mezani kwenye chumba cha hospitali mezani kuna vifaa vya matibabu makaratasi na simu nyuma yao kuna kabati lenye mafaili inaonekana ni huduma ya uchunguzi wa afya au kliniki ya kawaida tu.

Mkeka uliyotandikwa chini juu yake kuna mizizi, magome, majani na matunda mbalimbali ya miti, vitu vinavyotumika kama dawa za asili au miti shamba, pia kuna chupa ndogo pembeni pengine ina dawa ya kumimina, Huu ni muonekano wa kawaida wa mkusanyiko wa dawa za kienyeji.

Barabara ya mjini iliyofurika maji baada ya mvua mingi kunyesha. Magari yanapita kwenye maji yaliyofunika lami. Kuna watu wenye miafuli pembeni na magari mengine nyuma yakijaribu kuendelea na safari picha ya mafuriko hayo. Hii ni hali ya kawaida Nairobi wakati wa mvua nyingi.

Ngamia ambaye ameanguka chini yaweza kuwa amefariki au amepoteza fahamu kutokana na kiangazi ambacho hupatikana jangwani au labda amekosa maji na chakula kwa siku nyingi. Alikua amebeba mizigo.

Mwanamke ameketi amevalia maski akipata chanjo kwenye mkono wa kushoto kutoka Kwa mhudumu wa afya ,kuna fomu mkononi na watu wengine wanaonekana wakihudumiwa nyuma katika kituo cha afya. Hii ni taswira ya zoezi la utoaji chanjo labda dhidi ya COVID19.

Mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na glavu akichoma sindano ya chanjo kwenye mkono wa mtu anayekaa, kila mmoja amevaa nguo za kujikinga huku meza ikiwa na chupa ya maji ya plastiki mbele yao, hii ni hali ya utoaji chanjo katika kituo cha afya.

Mvua kubwa ilinyesha eneo hili, kuna lori ambalo limeanguka, maji mengi yanapita, watu wanne ambao ni wa jinsia ya kiume wanapita kwenye maji haya, mmoja amebeba begi mgongoni mwingine amevalia kofia.

Box la dawa kutika planet 3 glesi ya maji vidonge vya rangi mbalimbali na vifurushi vidogo vidonge vinaonekana vimetolewa tayari kwa kunywa pamoja na maji. Hii ni seti ya viruthubisho vya afya vinavyotumika kila siku.

Watu wakiwa kwenye eneo la kusubiri huduma, baadhi wameketi kwenye benchi. Huku mwanamke mmoja ambaye amevalia maski akisimama mbele ya meza akizungumza na muhudumu anayeshika karatasi. Watu wengine nyuma wanasubiri foleni. Mazingira yanaonyesha sehemu ya huduma za umma au serikali.

Mkono unaoonekana wa mhudumu wa afya uliovalia glovu umeshika sindano na chanjo kwenye kichupa kidogo. Chanjo yenyewe ni ya ugonjwa wa matubwitubwi, ugonjwa wa suluwa na ugonjwa wa rubela ambayo hupeanwa kwa watoto na ni muhimu sana.

Jengo la bati likiteketea kwa moto mkubwa miale no moshi mkubwa vinaonekana juu ya paa na upande jengo hili inaonekana ni ajili mbaya ya moto na mazingira yamejaa mwanga mkali wa moto unaoendelea kushika kasi.

Boksi na vidonge vinavyo tibu matatizo ya akili, vidonge ni vya kijani na vimepangwa kwenye paki mbele ya boksi. Hii ni dawa inayotolewa hospitalini chini ya usimamizi wa madaktari.

Madaktari wawili wa meno wakiwa kwenye chumba cha kliniki wakitoa huduma ya matibabu ya meno kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari. Wamevaa glovu na vifaa vya kinga na mezani kuna vyombo vya matibabu. Hii ni hali ya kawaida kwenye kliniki za meno.

Kundi la nzige wakiwa wameshambulia mmea wa mahindi wakila majani na sehemu za mmea huu. Nzige hawa ni hatari sana kwa mazao kwani wanaweza kuharibu mashamba kwa muda mfupi. Hii ni changamoto inayowakumba wakulima wengi sana nchini kenya.

Chanjo zilizohifadhiwa kwenye kiboxi cha baridi ili kuhakikisha kuwa kina salia kwenye joto sahihi. Hii ni kawaida kwa chanjo zinazopeanwa kwa watoto na pia kwa watu kwenye jamii nzima.

Muguzi akiwa amevaa sare ya kijani na glovu. Akiyafunika maiti kwa shuka jeupe lenye nembo ya St John kwenye kitanda cha hospitali. Kwenye meza kuna mashine ya kufuatilia afya na vifaa vingine. Hii ni mazingira ya chumba cha matibabu au chumba cha kuhifadhia maiti hospitalini.

Dawa ya chanjo ya ugonjwa wa matumbwitubwi au kipambia ambao husababisha mwili kufimba dawa ya ugonjwa wa surua na rubella, kando yake kuna sindano ya kupeana dawa hiyo. Dawa yenyewe iko kwenye kichupa na ni dawa ya majimaji.

Chanjo ya ugonjwa wa matumbwitumbwi au kibamia kinacho sababisha kufura, pia ni chanjo ya ugonjwa wa surua na ugonjwa mwingine. Chanjo hii iko katika chupa kidogo na ni ya majimaji Kando yake kuna sindano ya kudunga dawa hio.

Boksi ya chupa za dawa au vurutubisho pamoja na vipimo vilivyo pangwa kwenye trei za plastiki. Rangi kuu za vifungashio na nyeupe na njano. Na vimechorwaalama ya kiafya. Inaonekana ni bidhaa za matibabu, labda sindano au vidonge vya matumizi maalum.

Chupa nne za dawa ya aina tofauti za vidonge na makobo yao ya plastiki pamoja na baadhi ya vidonge vikiwa vimeekwa juu ya vifuniko. Vinatumika kutibu kifua kikuu. Rangi ya vidonge na label zimetofautishwa kwa urahisi na utambulishi.

Madaktari wawili ambao wamevalia sare rasmi ya kazi ikiwemo glovu na barakoa wanamkagua mgonjwa ambaye ana tatizo la meno kwa sababu ameambiwa afungue kinywa chake huku akimulikwa na tochi.

Mkono wa mtu ambaye yaweza kuwa ni daktari akiandaa sindano kwa kuchukua chanjo kutoka kwenye chupa maalum ya dawa au chanjo hospitalini , chupa mbili zenye maandishi zimeshikwa na sindano ya blue iko tayari kwa kujazwa, hii ni maandalizi kabla ya kuchoma chanjo au dawa.

Kundi la watu waliovaa sare za vesti za bluu zenye nembo ya serikali wakiwa wamesimama kwenye mstari mbele ya afisa anayezungumza nao. Kila moja ameshika begi jekundu lililo na alama ya huduma za afya au uokoaji. Ni kikundi cha wahudumu wa afya au waathirika wakipokea mafunzo, vifaa na msaada kutoka kwa serikali.

Chanjo ya ugonjwa wa matumbwitumbwi au kipamia ambao husababisha mwili kuvimba Kwa watoto, ugonjwa wa surua na ugonjwa wa rubella ,viko kwenye vichupa vidogo venye vifuniko venye rangi ya bluu na chanjo lenyewe ni majimaji. NI muhimu Sana Kwa watoto.

Daktari wa macho aliyevalia kanzu nyeupe akifanya uchunguzi wa macho Kwa mgojwa Kwa kutumia kifaa maalum cha kliniki. Wako kwenye chumba kilicho na mapazia mekundu na vifaa vya hospitali . Hii ni Hali ya kawaida wakati wa uchunguzi wa macho kwenye sahanati ama hospitali.

Mama ambaye amemleta mtoto wake mchanga hospitalini ili kupokea chanjo. Mhudumu wa afya anamshughulikia mtoto huyu kwa kumpatia chanjo mama mwenyewe ni wa dini ya kiislamu kwa jinsi alivyovalia.

Hospitalini, sehemu ya kipozeo cha watoto wachanga au kifaa cha kulelea watoto wachanga. Kifaa ambacho kinasaidia watoto waliozaliwa kabla ya wakati, kudhibithi joto, unyevu na mazingira salama Hadi wawe na nguvu za kuweza kujitegemea.

Mkono unaoonekana ni wa mhudumu wa afya aliyevalia glavu. Ameshikilia kichupa kidogo cha chanjo. Pia ameshikilia shindano ya kudunga dawa hii.

Duka la wazi lenye dawa ya miti shamba au dawa za kienyeji . Kuna chupa nyingi zenye unga, mafuta au dawa za miti shamba na pia vifaa vya kijani kama. Vikuku na shanga. Mwanaume mmoja anaonekana akizungumza na kuuliza kuhusu bidhaa zinazouzwa hapa.

Eneo kubwa lililojaa maji kutokana na mafuriko. Barabara ,mashamba na miti vimezama kwenye maji. Mandhari inaonyesha athari kubwa ya mvua nyingi. Na nyuma kuna mji au makazi yaliyopo mbali .Hii ni hali inayotokea mara mingi Kenya wakati wa mvua kubwa.

Daktari wawili wa meno ambao wamevalia sare zao za rasmi ikiwemo glavu na maski wanamwangalia mgonjwa ambaye ameambiwa afungue mdomo wake wanatumia vifaa maalum ili kubaini chanzo cha shida ya meno yake .

Maporomoko ya ardhi ambayo yalisababishwa na mvua kubwa iliyonyesha, kuna watu wengi sana ambao wanatazama hasara iliyotokea ikiwemo miti mengi kuanguka.

Madaktari na wauguzi wakiwa kwenye chumba cha upasuaji wote wamevaa mavazi ya kinga na maski wakiwa wanafanya upasuaji au uchunguzi maalumu kwa mgonjwa aliye lazwa kitandani, kuna mashine nyingi karibu na kitanda, ukuta mweupe na mazingira safi yanaonyesha ni hospitali ya kisasa.

Pakiti yenye chanjo ya ugonjwa wa matumbo tumbo au kibamia, ugonjwa wa surua na ugonjwa wa Rubella, hupeanwa kwa watoto wachanga na nj muhimu sana.

Bango ambalo linatoa taarifa ya mganga mashuhuri ambaye anatibu vitu vingi ikiwemo nguvu za kiume kuna nambari ya simu ambayo inaweza kupigwa hili kumpata kuna mzee aliyeshikilia fimbo ambaye anatazama na kusoma.

Muuguzi akiwa na gauni ya kujikinga akihudumia mgonjwa kitandani hospitalini. Mgonjwa akiwa amelazwa na akiwa na mashine ya Oksijeni mdomoni. Kuna vifaa vya hospitali mingi ambayo yanasaidia mgonjwa huyu.

Mtaalamu wa afya, akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya tiba ya viungo kwenye sakafu yenye mikeka ya rangi tofauti. Pembeni, kuna viti vya mwendo na magongo. Vinaashiria kuwa, mgonjwa anapokea tiba ya kusaidia kujifunza kutembea au kupata nguvu mwilini.

Nyumba ambayo ni ya ghorofa imeboromoka. Watu wamekimbia kuna kutazama kilichotokea. Kuna wale ambao wametoa simu zao, wanachukua picha na kurekodi video Ili kubaini kilichotokea na kuwaambia watu wengine.

Mtaalam wa afya akiwa amevaa vazi la kujikinga na maski akichukua sampli puani kwa ng'ombe aliye ndani ya zizi. Inaonekana ni zoezi la uchunguzi wa magonjwa ya mifugo au ufuatiliaji wa afya ya wanyama. Hii huenda ni tahadhari dhidi ya magonjwa kama homa ya miguu na midomo au magonjwa yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama.

Chanjo ya ugonjwa wa surua, ugonjwa wa matumbwi tumbwi au kibamia ambao husababisha kufura na pia ugonjwa wa Rubella. Chanjo yenyewe iko katika kichupa kidogo na ni chanjo ya maji maji.

Mkulima amevaa vazi la kinga, glavu, maski na kofia akiwa shambani akinyunyuzia dawa kwenye mimea kwa kutumia pampu ya mgongoni. Mazingira ni ya kijani kibichi na kuna miti na milima nyuma. Hii ni mbinu ya kawaida ya kudhibiti wadudu na magonjwa.

Posta inayoonyesha mganga mashuhuri mwenye nguvu ambaye anatoa huduma mbalimbali. Meza yenye mishumaa, karata, vitabu na vitu za kienyeji inaonekana ikionyesha mandhari ya ushirikina. Pia Kuna namba ya simu mawasiliano imetolewa chini ya tangazo.

Mganga wa jadi akiwa ndani ya nyumba ya udongo. amevaa kofia nyekundu yenye mapambo ya manyoya na shati la kijivu na nyekundu. Amechuchumaa chini kwenye mkeka akikatakata mizizi na panga. Huku shingoni akiwa amefunga vishikizo vya dawa ya miti shamba.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga akifanya kazi ya kutokomeza mbu au wadudu kwa kutumia mashine ya kunyunyizia dawa barabarani, kuna moshi mwingi mweupe unaotoka kwenye mashine hiyo ikiashiria zoezi la kuua mbu wanaoeneza malaria au wadudu wengine hatari. Hii ni shughuli inayopatikana mara nyingi kwenye mitaa ya jiji au maeneo yenye milipuko ya magonjwa.

Muuguzi akimunyoesha mtoto dawa au chanjo ya matone mdomoni ,huku mama ya mtoto akiwa amembeba hii ni taswira ya huduma ya chanjo au kinga dhidi ya mgonjwa kwa watoto katika kituo cha afya.

Aina mbalimbali za dawa na vidonge kwenye machupa. Vidonge ni vya rangi tofauti na chupa za dawa za maji au sindano. Hii ni taswira ya duka la dawa au sehemu ya kuhifadhi dawa nyumbani.

Sehemu ya upandaji wa michele ambayo ni nafaka. Mkulima huyu, aliyevalia magwanda rasmi, anapulizia dawa. Amejikinga ili kuzuia dawa hiyo kumwendea. Sehemu yenyewe ni ya kijani kibichi.

Chupa yenye vidonge vya virutubisho vyenye folic acid na iron kwenye lebo imeandikwa virutubisho hivi vinaongeza nguvu na kinga, husaidia ngozi, nywele na kucha, hurahisisha uzalishaji wa ...za damu na muhimu kwa ukuaji wa afya wa foetus pia vinasaidia vitamini na madini ishirini na tatu muhimu kwa afya ya

Mwanamke ambaye amevalia nguo yenye rangi ya kijivu yenye nembo na maandishi upande wa kushoto ,akiwa ameshika vifaa fulani vya mazoezi au matibabu. Yuko ndani ya chumba yenye madirisha yenye mapazia ya bluu na sakafu ya rangi ya samawati . Hii inaoyesha mazingira ya kliniki ya afya au kituo cha .

Wataalamu wa afya ya usafiwa wa hedhi za wanawake ambao wametembelea shule wameshika mabango yalioandikwa ilikuhamasisha jamii, na Kuna taulo kadhaa za sodu, ambazo zitapeanwa kwa wasichana.

Mfanyikazi amevaa mavazi ya kinga, ikiwemo glavu, maski, akitumia mashine ili kutoa dawa ya kuua mbu au wadudu wengine, kwenye mazingira ya wazi karibu na miti. Hii ni njia ya kawaida ya kuthibiti Malaria au ugonjwa mwingine.

Chanjo ya dawa ya ugonjwa ya matumbwi tumbwi au kibamia ambao husababisha mwili kufura ugonjwa wa surua na ugonjwa wa rubela mtu huyu anavuruta dawa hiyo kwenye sindano na amevalia glovu ya rangi ya kijani.

Mtu amevaa mavazi maalum ya kujikinga buti pamoja na glovu akinyunyizia dawa shambani kwenye mimmea, hii ni shughuli ya kupulizia kiuwadhilifu ili kutibithi wadudu au magonjwa ya mimmea.

Chanjo ya ugonjwa wa matumbwitumbwi au kibamia ambao husababisha mwili kufura, chanjo ya ugonjwa wa suruha, ugonjwa wa Rubella, hupeanwa kwa watoto wachanga, na ni muhimu sana.

Chanjo ya ugonjwa wa matumbwitumbwi au kibamia, ugonjwa wa surua na ugonjwa wa rubela iko kwenye vichupa vidogo vyenye vifuniko vya rangi ya buluu. Ni majimaji.

Sinki ya kunawa mikono la maji inayotiririka. Lina tanki la maji juu, bomba la kutoa maji, sabuni pembeni, ndoo ya kukusanya maji chini. Mfumo huu hutumika kwenye maeneo ya umma kwa usafi na kuzuia magonjwa kama vile COVID-19.

Mkono wa mgonjwa ukiwa umefungwa kwenye kifaa cha tiba ya kurekebisha misuli au viungo na umewekewa vitambaa vya umeme kwa ajili ya matibabu ya umeme. Daktari au mtaalamu wa afya anashikilia mkono huo kuhakikisha uko salama wakati wa matibabu hii ni hali ya kawaida kwenye kliniki kwa wagonjwa walioumia au wanao... .

Vikombe vya kienyeji ambavyo vimepangwa chini vikiwa vimevishwa kamba na mapambo ya jadi. Vikombe hivi hutumiwa na jamii nyingi za kiafrika kama wakamba na wamaasai kuhifadhi na kunywea pombe au maziwa. Viko pia vifaa vingine vya zamani na nguo pembeni.

Kundi kubwa la nzige wakiruka angani juu ya vichaka vingi huku jua likichomoza nyuma yao nzige wapo wengi kiasi cha kufunika anga wakionyesha uvamizi mkubwa hali inayoleta tishio kwa mimea na mazingira.

Mhudumu wa afya ambaye anampatia mtoto mchanga chanjo kwenye mkono. Mtoto huyu ambaye amebebwa na mama yake anaonekana mtulivu sana.

Wanawake wawili waaojchota maji kutoka kwenye tanki la maji ili kuweka kwenye mitungi iliyotiwa mashambani. Hii ni katika juhudi ya kuimarisha maji safi kwenye vijijini.

Daktari wa jino ambaye amevalia mavazi rasmi ikiwemo glavu, barakoa anamwangalia mgonjwa ambaye ameambiwa apanue mdomo wake ili waweze kubaini shida yake.

Chanjo inayolinda dhidi ya ugonjwa wa surua, matumbwitumbwi na rubella . Kuna sindano na chupa ya dawa pembeni na maandishi yanaonyesha chanjo hii hutolewa kwa watoto wenye umri wa miezi kumi na mbili na zaidi. Hii ni mojawapo ya chanjo muhimu kwa watoto.

Chanjo ya ugonjwa wa matumbwitumbwi au kibamea ambao husababisha kufura kwa mwili. Chanjo ya ugonjwa wa surua na ugonjwa wa rubela viko kwenye vichupa vidogo vyenye vifuniko vya rangi ya bluu , chanjo hii ni muhimu sana kwa watoto wachanga.

Chanjo ya ugonjwa wa matungu tungu au kibamia, ugonjwa wa suluu, pamoja na ugonjwa wa rubela, ambayo iko kwenye vichupa vidogo, vyenye vifuniko ya rangi ya blue , ni chanjo ambayo hupeanwa kwa watoto na ni muhimu sana.

Daktari wa meno, akiwa amevalia sare yenye rangi ya blue na glove ,akifanya uchunguzi au matibabu ya meno kwa mgonjwa, aliye kwenye kiti cha daktari wa meno. Ametumia vifaa maa maalum vya meno. Kuna mwanga wa blue na vifaa vya kutibu au kusafisha meno mezani.

Dawa ya kutumia chanjo maalum, kando yake kuna kifaa cha kupima joto ziko katika sehemu ambayo ina kitambaa chenye rangi nyekundu.

Chanjo ya ugonjwa wa matumbwitumbwi au kibamia ambao husababisha kufura kwa viungo vya mwili kama vile uso ambayo pia ni chanjo ya suruwa na ugonjwa wa rubella. Muuguzi ameshikilia kichupa kimoja cha chanjo hii. Vichupa vingine vitatu viko mezani.

Ni chumbani kuna kina mama wawili mmoja ambaye ni muhudumu wa afya. Amevalia koti lenye rangi ya bluu anamsomea mama huyo maelezo fulani kutoka kwenye kitabu chumbani kuna manguo yaliyo wekwa ukutani kuna vyombo wamekalia kwenye kitanda pia kuna televiseni.

Vikombe vya jadi vya mti au magome vinavyojulikana kama kalabashi; vikiwa vimepambwa kwa nyuzi na shanga na vimewekwa chini pamoja na vifaa vingine vya kienyeji. Hivi hutumika kawaida kwa kuhifadhia na kunywea maziwa au pombe ya kienyeji miongoni mwa jamii nyingi. Ni sehemu ya utama...

Chanjo ya ugonjwa wa surua, ugonjwa wa matumbwitumbwi au kibamia na ugonjwa wa rubella ambao uko katika kichupa kidogo. Kuna vichupa kadhaa vilivyo na vifuniko vya rangi ya buluu na rangi ya manjano. Pia kuna sindano ya kupeana chanjo hii.

Chanjo ya homa ya manjano. Kuna kichupa kidogo ambacho kina chanjo yenyewe ya maji maji. Kando yake, kuna sindano ambayo ni ya kutilia dawa hiyo wakati ambapo mtu anadungwa. Zimewekwa katika kitu ambacho kina rangi ya kijivu.

Kuna kina mama wawili, mmoja wao ameshikilia kipaza sauti na amevalia mavazi ya kuonyesha kuwa, anajaribu kuelezea watu labda kuna chanjo fulani hospitalini, ili waweze kuendea, na hapa inonekana nikatika mtaa wa mabanda.

Kuna madaktari watatu. Mmoja ni wa jinsia ya kike, wawili ni wa jinsia ya kiume. Wako katika chumba cha upasuaji wanamfanyia mgonjwa upasuaji wa mguu. Inaonekana mgonjwa mwenyewe alikuwa katika ajali ya barabarani.

Kuna pakiti ya taulo za sodo zenye rangi ya buluu zilizo mezani ambazo zimeshikiliwa na mkono. Taulo hizi hutumika na wasichana wakati wa hedhi ili kuashiria usafi.

Hawa ni wafanyikazi wa kiafya ambao wametembelea shule kwa sababu kuna ubao. Mmoja wao amesimama anaonyesha jinsi ya kutumia taulo za sondo kwa wasichana wakati wa hedhi zao.

Waudumu wawili wa afya ambao wanamdunga mtoto sindano. Ni kanakomba wanampa chanjo. Mtoto mwenye anasumbua sana kwa sababu anaonekana akilia. Wahudumu wenyewe wamevalia glavu ili kuzuia madhara na magonjwa mbalimbali.

Daktari au mtaalamu wa macho ambaye anamuangalia mgonjwa, yaweza kua mgonjwa huyu anatatizo la macho ambalo hutokea mara mingi au ni mara yake ya kwanza, daktari mwenyewe amevalia mavazi rasmi ya udaktari ambayo ni ya rangi nyeupe.

Kuna wahudumu watatu wa kiafya. Mmoja wao anamshughulikia mama. Mama huyu anaonekana kama miaka yake imeenda sana, ni mama mzee. Mama huyu ni kana kwamba ana shida la sikio kwa sababu anashughulikiwa kwenye sikio lake la kulia.

Hili ni eneo lililokumbwa na janga la njaa. Watu wamepanga foleni ili kupokea chakula cha misaada pamoja na vitu vingine vya kuwasaidia kama vile blanketi, neti katika janga hilo.

Hii ni dawa ya chanjo ya ugonjwa wa polio ambayo ni ugonjwa wa kupooza viungo vya mwili. Hupatiwa kwa watoto wakiwa wadogo ili kuzuuia madhara ya kupooza kwenye viungo vya mwili. Kando yake kuna sindano.

Kuna daktari ambaye anamdunga mgonjwa chanjo. Inaonekana ni chanjo ya corona. Huu ni wakati wa janga la corona kwasababu, watu waliokalia nyuma yake wote wamevalia barakoa.

Mgonjwa aliyeketi kwenye kiti yupo nyumbani, inaonekana ni wa jinsia ya kike kwasababu amejifunika leso. Ameshikilia chupa nyeupe mkononi ambayo ni dawa, na mkono mwingine umeshikilia risiti ya malipo.

Mama amembeba mtoto wake mkononi, inaonekana wako hospitalini na mtoto mwenyewe, anapewa chanjo fulani. Daktari anayempa mtoto huyu chanjo ni wa jinsia ya kiume. Daktari mwenyewe amevalia mavazi rasmi ya udaktari.